Hapa ni dukani. Tunaona jinsi vile vitu vilivyopangwa dukani vikapangika. Tunaona watu wanaouza vitu. Wengine wamesimama. Jua likiweza kupiga kwa umbali.

Katika duka hili tunaona jinsi lilivyopangwa. Wanauza kila aina. Tunaona mahindi, maharahwe, nazi, njugu, rangi ya redi, brown , mango . Mbele yake tunaona mtu mmoja aliyekuwa.

Shamba zuri linaweza kupendeza ili mtu aweze kulima. Kando yake tunaona nyasi, migomba ya ndizi zilizopangwa kilaini, zinavutia sana likiwa kwa umbali. Kando yake tunaona zikiwekwa maji zingine.

Hili ni zizi la ng'ombe. Tunaona wameweza kuingizwa ndani ili waweze kupigwa dawa. Mtu mmoja aliyevaa gambuti na koti ameweza kushikilia paipu mkononi mwake ili aweze kupiga dawa. Kando yake tunaona miti mikubwa.

Katika soko hili tunaona jinsi lilivyopambwa vizuri. Migomba za ndizi zilizoiva na kuweza kuvutia watu. Tunaona vireti, tomato , ndizi, vitunguu.

Tunaona mtu mmoja anayechoma mahindi vizuri vya kupendeza. Inavutia watu sana ili waweze kununua. Kando yake kuna mwanamke. Kwa mbali tunaona maji. Weti mti mkubwa. Kando kitu tunaona kibanda cha ng'ombe.

Maandalizi ya chakula iliyoandaliwa ni chakula kitamu sana. Kinaweza kuvutia ili mtu aweze kukula. Juu ya meza tunaona saha nyeupe iliyokua na maua ya buluu. Ndani yake kuna viazi, chipsi, donat.

Mahali hapa panapendeza sana tunaona miti mikubwa mikubwa, midogo, mawe, mchanga na jumba moja lililokuwa la kuuzika kwa umbali lililoshenekwa na manyasi.

Katika watu hawa watatu tunaona kila mmoja ameweza kushikilia kila mmoja ameweza kushikilia madafu yake ili aweze kujiburudisha wakionyesha furaha katika usoni mwao. Kwa umbali tunaona pikipiki, magari yaliyoegeshwa na miti mikubwa za minazi.

Tunaona ndovu iliyoko kwenye pori inaweza kula majani iliiwezekushiba, tunaona vile inavyotembea ikiwaimenona kwa umbali tunaona wanyama wengine wakiweza kupeperuka.

Katika shamba hili tunaona jinsi lilivyokua linapendeza. Tutaona aina ya mimea zilizopandwa. Kuna migomba, miwa, mihogo, mahindi. Vinapendeza sana.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa vizuri yanavutia ili mtu aweze kuyakula. Chakula kitamu kilichokuwa kwa sahani nyeupe pepepe. Ndani yake tunaona nyama, chenye tomato , ndizi.

Mahali hapa tunaona kichaka kikubwa kilichokuwa kinapendeza, ukuta uliojengwa vizuri miti mikubwa mikubwa, michanga, nyasi kando na tunaona miti zilizotoa maua.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kinavutia. Tunaona samaki iliyoko ndani ya sahani ikiwa na mchuzi. Kando kuna sima, kachumbari, vijiko vilivyowekwa pamoja.

Hapa ni mahali pa kupumzika kwa mbali tunaona jumba moja lililojengwa na kafinikwa nyasi. Tunaona minazi mikubwa, midafu na miti kubwa kubwa. Kando yake tunaona njia jinsi ilivyo.

Mahali hapa tunaona watu wakichoma aina nyingi za nyama. Mandazi, chipsi, mahindi choma. Kwa umbali tunaona umati wa watu uliokua unapita. Ukiwa hapa ni usiku, taa kila mahali zikizidi kuwaka.

Mahali hapa tunaona miti za minazi mikubwa, nyasi, vichaka vidogo vidogo. Kwa mbali tunaona maji yakiweza kuweza kupiga, mawingu kwa umbali.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kinaweza kuvutia sana, kinapendeza. Kimeweza kuiva kwenye bakuli nyeupe. Ndani yake kuna mchele, tomato ,ndimu, nyama.

Hapa ni dukani tunaona mtu mmoja aliyevalia nguo nyeupe na kitambaa anaofunga nyeupe. Wameweza kusimama, wanauza aina nyingi za vitu. Kuna; mchele, rangi ya red , buluu, manjano, samaki, vitunguu.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa chakula kinavutia ili kiweze kuwa mtu aweze kula. Kina harufu tamu sana. Juu ya meza tunaona sahani tatu iliyokuwa na mayai, nyama, mchuzi, kitunguu, mchele. Kando yake kuna vichiko, chumvi toothpick glasi mbili za soda.

Ufuoni mwa bahari tunaona michanga, miti mikubwa na miti ya minazi ikiwa mikubwa kando kando tunaona maji yanaweza kuja.

Katika chumba hiki tunaona mtu aliyesimama kando mlango zikiwa wazi dirisha, kukiwa na kwa meza nyeupe iliyopangwa vizuri ikaweza kuwekwa sahani ya chakula kinachoweza kupendeza. Tunaona maandazi, smokie , maharagwe.

Katika viwanda hivi tunaona watu walioweza kuandaa vyakula vitamu sana, watu wakinunua. Wengine aliyevalia nguo nyeupe akipima juisi ili aweze kuuzia. Kando yao kuna majumba iliojengwa mlango ikiwa na rangi ya bluc .

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa yanavutia sana ni kitamu sana na kinaweza kufurahisisha mtu wakati anakula. Juu ya meza tunaona iliyoko safii sahani yenyewe ikiwa nyeupe hivi.

Maandalizi ya chakula yaliyokuwa yametayarishwa vizuri ili mtu aweze kukula. Tunaona yanavutia sana ili mtu aweze kuwa tayari kushiba. Tunaona mchele, nyama, supu, vijiko kando yake chapati.

Chakula kitamu kilichoandaliwa na kuweza kuwekwa kwa meza iliyokua safi. Sahani nyeupe peepee. Ndani yake kuna viazi, samaki iliyochomwa vizuri na kuwekwa donge la sima kubwa.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kinaweza kuvutia sana. Juu ya meza iliyopangwa vizuri, tunaona aina ya vyakula mingi. Kando yake tunaona watu waliokuwa wameketi ili waweze kusubiria kula. Sahani nyeupe pepe, chips ,madafu.

Tunaona mtu mmoja anaweza kuchoma mahindi vizuri ili watu waweze kununua. Kando yake tunaona mawe, jiko, muhogo, tomato , ndimu. Kwa umbali tunaweza kuona watu waliokuwa wamesimama. Kuna miti mikubwa na gari lililoejeshwa.

Hapa ni ufuoni mwa bahari, tunaona minyayo za watu zilizokuwa zimeweza kupita. Uchafu uliokuwa umeletwa na maji, nyasi. Kwa mbali tunaona hema nyeupe iliyowekwa viti, watu walioweusi wamesimama, miti mikubwa ya minazi.

Hapa ni mahali pa kuuza samaki. Naona mtu mmoja aliyeketi kuuza samaki akigoja watu kununua. Kwa umbali tunaona mti mkubwa, kreti, mbao.

Hapa ni sokoni pa kuuza samaki kila aina zilizopangwa kwenye ndoo. Wamama wawili waliokua wameweza kuketi wakiuza wengine umati wa watu wakipita huku kando yao kuna hema, miti mikubwa, mifuko, manguo wakiweza.

Katika upande huu tunaona watu wawili. Tunaona wakiungua mbele. Kwaweza kuweka maziwa kwa ndoo. Kwa umbali tunaona mati wa watu walioketi. Hatuwezi kuingiza maziwa. Tunaona vipau nyasi.

Ndani ya shamba hili tunaona jisi lilivyokua linapendeza. Inavutia sana ili mtu aweze kufanya kazi. Tunaona migomba ya ndizi jinsi zilizopandwa kwa laini. Pengine naona ndizi zimeiva.

Tunaona mtu mmoja anayekuwa anaangalia, mgomba wake wa ndizi. Shamba hili linavutia sana kwa sababu ameweza kulima vizuri. Kuumbali tunaona nyasi, mwiti mikubwa na jumba kubwa lililo kando.

Kwenye jumba hili tunaona jinsi aina ya chakula ilivyoandaliwa kuna watu walio kando wanaweza kula wengine kujiekea chakula

Hapa ni shambani, tunaona baba mmoja na familia yake jinsi walivyovuna ndizi. Wameweza kuzipanga vizuri ili waweze kuziuza. Shamba lake likiwemo safi sana ili aweze kupanda tena.

Katika hii picha, tunaona mtu mmoja aliyepika vyakula vyake, na kuweka hapo ili watu waweze kununua. Kuna viazi, sambusa, mahamri, chapati, watu wanaweza kununua. Kwa umbali tunaona watu waliovalia jezi na kofia, wakiweza kushikilia karatasi.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa vizuri yanaweza kuvutia sana ili mtu aweze kula chakula hicho. Juu ya meza iliyopanguzwa vizuri juu yake kuna aina ya chakula iliyowekwa. Tunaona mchuzi, viazi, samaki, mchele, tomato .

Ufuoni mwa bahari tunaona miti mikubwa ya minazi, kichaka kidogo, nyasi, nyayo kwa umbali zilizopita, mchanga, kwa umbali tunaona mtu mmoja anayetembea. Maji yakiweza kuwa side moja .

Kwenye shamba hili tunaona mtu mmoja aliyekuwa ametaarisha shamba yake vizuri na kutoa mauchafu shambani anaweza kupanda migomba ya ndizi vizuri na amevuna ndizi nyingi, kwa mbali tunaona miti mikubwa.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa yanavutia sana ili mtu aweze kukula. Juu ya meza iliyoko safi tunaona chakula kilichoandaliwa na kuwekwa na sahani. Kinaweza kuvutia ili mtu aweze kukula ni aina ya mchele, sukuma na nyama.

Tunaona watu wanaouza tomato, viazi, chapati, karoti, nyama zilizochomwa kwa kando yake kuna watu wamesimama wakiweza kujuwa jinsi watakavyo hudumiwa kwa umbali tunaona umati wa watu unaopita.

Chakula kitamu kilicho andaliwa kinavutia sana ili mtu kula. Juu ya meza tunaona kuna mchele, nyama, supu, vijiko, soda, galsi.

Kwenye shamba hili tunaona jinsi lilivyokuwa limetayarishwa vizuri. Tunaona linaweza kupendeza. Migomba za ndizi zilizozaliwa zinaweza kuvutia mtu ili aweze kula. Kwa mbali tunaona nyasi, chumba.

Tunaona mwanamke mmoja aliyekuwa amevalia nguo za kupendeza na kuweza kuandaa chakula, umbali tunaona watu waliokuwa wameketi, vidimbwi vya maji.

Ufuoni mwa bahari tunaona uchafu ulioletwa na maji ukawekwa kando. Kwa mbali tunaona miti mikubwa za minazi, majumba makubwa makubwa na minyayo za watu zinazoonekana kwamba walipita. Nyasi ikiwa na rangi ya kijani.

Maandazi yaliyopikwa vizuri yanavutia sana ili mtu kula yanaonekana yenye mvuto mzuri yameweza kupikwa na kuweka kwenye kibakuli cha black kando yake tunaona mafuta, unga na meza iliyopangwa vizuri.

Ufomo mwa bahari tunaona uchafu uliotolewa na maji ukaletwa pande nyingine. Minyaya za watu zikonekana kwa mbali. Miti mikubwa mikubwa za minazi zikonekana na miti zilizo jengwa vizuri.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa vizuri yanavutia mtu kwa mbali aweze kula. Waliweza kutumia sahani za white . Umbali tunaona watu waliokuwa wamekaa chini ya hema. Juu ya meza kuna aina ya vyakula.

Hapa ni mahali pa kutupa matakataka. Tunaona uchafu ukiwa umejaa zaidi kupindukia. Ukiweza mbele yake ikionyesha geti kubwa. Kwa mbali tunaona maji na manyasi. Kwa karibu tunaweza kuona aina ya ng'ombe wakiweza kula mauchafu.

Kwenye hi meza tunaona watu walioketi nakuweza kula chakula, ndani yao kuna nyama, mayai, tomato na vijiko viliowekwa kando. Kwa meza tunaona kuna simu, soda, maji na chumvi.

Hapa ni dukani. Tunaona jinsi vitu vilivyopangwa kwa ukuta chini. Wanaweza kuuza kila aina ya vitu. Unapendeza sana ili mtu aweze kununua hapa. Tunaona aina mingi vikombe, mahindi, malazi.

Mtu mmoja anayekuwa anatabasamu akionyesha furaha ndani ya uso wake. Tunaona anaweza kumimina maziwa kwenye mtungi, zikiwa mingi za maziwa. Kwa mbali tunaona jumba kubwa, miti, mitinya stima.

Chakula kitamu kilichopikwa kikawekwa ndani ya meda na kuandaliwa vizuri kinavutia sana ili watu waweze kukila. meza yake ikiwa ya mbauo juu kuweza kuikosa sahani nyeupe pepepe. ndani yake kuna chapati, viazi, mandazi, mahamri na maharagwe.

Maandalizi ya chakula kilichoandaliwa inaweza kuvutia sana. Juu ya meza tunaona iliyokuwa imepangwa juu yake kuna sahani ya chakula. Tunaona nyama, mchele, viazi uliopangwa vizuri na kuvutia ili mtu aweze kula.

Ufuoni mwa bahari, tunaona uchafu uliowekwa kando na maji ni nyayo za watu waliopita na nyasi ikiwa ya kijani ambayo tunaona miti mikubwa ya minazi iliyoko. Majumba kando yake.

Chakula yaliyoandaliwa vizuri kwenye mkeka yanavutia sana ili mtu aweze kula chakula hiki. Tunaona ni aina nyingi ya chakula. Kando yake kuna vijiko vya kulia sahani.

Hapa tunaona mtu mmoja aliyekuwa na pikipiki. Ameweza kubeba mitungi mbili za maziwa. Anaweza kuzishukisha. Nyumba lake tukiona likiwa na mlango ya buluu. Gari likiwemo kando hapo likiweza kuleta maziwa. Kwa umbali tunaona miti ya stima, miti mikubwa, nyumba.

Tunaona shamba lililo pandwa migomba, inapendeza sana, inavutia. Kwa umbali tunaona ndizi zilizokua zimefunika dunia. Pia tunaona zingine ikiweza kuchimbiwa mashimo ili iweze

Hapa tanaona mtu mmoja anayechonga madafu ameweza kuyatengeneza vizuri ili watu waweze kununua, chini yake kuna magunia, mbao viti, kwa umbali tunaona matuktuk yalioegeshwa na magari watu wakiweza kupita.

Hiki ni kiwanda cha maziwa, tunaona wanaweza kupima maziwa wakitumia mitungi kuweka ndani. Jumba lao lililojengwa na kupakwa rangi ya green mlangoni na kuweka picha ya ng'ombe, ishara ya kuonyesha kwamba wanauza maziwa.

Hapa ni porini tunaona kuna visuguu, nyasi, miti mikubwa mikubwa, misitu iliyokuwa imejazana sana. Kwa umbali tunaweza kuona mawingu na mvua.

Katika hili shamba tunaona mama mmoja aliyekuwa ametayarisha shamba lake vizuri akiweza kulitazama. Tunaona mistari za maji, ni nyasi, migomba za ndizi zilizokuwa zimeweza kupandwa vizuri. Mbali tunaona jumba lake.

Tunaona sahani nyeupe iliyowekwa chakula kinachofurahisha sana ilimtu awezekula tunaona viazi, samaki, kicheko, nyama, maandazi, juu yake kuna maharagwe.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa na kuwekwa kwenye sahani inavutia sana, imeweza kupangwa kwenye meza iliyokuwa safi ilikuwa imepangwa vizuri kando yake tunaona viti vilivyopangwa umati wa watu ukiwemo kando kugonja.

Sahani ya bakuli iliyoandaliwa na chakula inapendeza sana ili mtu aweze kukula. Inafurahisha na kinaweza kuvutia. Tunaona kuna nyama, viazi, mchuzi, cabbage .

Katika shamba hili tunaona lilivyolimwa vizuri. Ninaweza kunawiri ili mtu aweze kupanda mimea. Tunaona migomba ya ndizi, mfuko mweupe, blue . Kule mbali tunaona majumba ya watu.

Katika mahali hapa tunaona mama mmoja aliyekuwa amesimama akitabasamu. Ameweza kufurahia sana. Ameunda samaki vizuri na kuzipanga ili ziweze kununuliwa. Kando yake tunaona chandarua.

Kwenye shamba hili tunaona linavutia sana. Ikiwa lenye lafurahisha sana ili mtu aweze kulima. Tunaona kando yake mahindi, migomba ya ndizi, miwa, sukuma. Umbali tunaona miti mikubwa.

Ufuoni mwa bahari, tunaona uchafu ulioletwa na bahari katika upande mwingine. Kando yake tunaona manyasi, miti zilizopandwa. Kwa umbali tunaona miti za minazi, majumba na mahali pa kupumzikia.

Mahali hapa tunaona jinsi kulivyopangwa aina za samaki. Zimepangwa vizuri na kuwekwa bei zao ili mtu akija aweze kununua. Zinapendeza jinsi zilivyopangwa na kufurahisha.

Mandalizi ya chakula yaliyoandaliwa yanavutia sana. Ni aina ya chakula iliyopangwa juu ya meza. Inaweza kumfanya mtu akule. Kinafurahisha sana. Tunaona mchele, nyama, chipsi, mchuzi kando yake.

Chakula kitamu kilichowekwa kwa meza zinaandaliwa vizuri zinaweza kuvutia watu sana ili aweze kukula na kushiba. Tunaona mchele, cabbage , viazi, carrot , nyama.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa vizuri yanavutia sana yameeza kuwekwa kwenye meza, kwenye sahani tatu kuna maandazi, supu, nyama, tomato. Chakula hiki kinaweza kuvutia kwa umbali tunaona meza iliyoko mbele yake.

Chakula kitamu kilichoandaliwa ili watu waweze kula, kinachovutia sana ili mtu aweze kufurahia. Sahani nyeupe pepepe kimeshikiliwa na mtu. Ndani yake kuna viazi vilivyoweza kuchomwa vizuri, supu mchuzi.

Hapa ni mahali pa kuuza samaki, tunaona jinsi zilizopangwa vizuri ni ishara ya kuonyesha ya kwamba wameshamaliza kuchoma wanauza, kando yake kuna omena mikebe, maboxi, magunia na pia watu.

Hapa mahali kunapendeza sana vile mtu hawezi kujificha. Tunaona miti mikubwa zilizokuwa zinapendeza. Kwa umbali tunaona barabara, majumba makubwa yaliyoweza kujengwa na kupigwa rangi ya ...

Samaki iliyopikwa vizuri ikawekwa sukuma spinach inaweza kupendeza sana. Kando yake kuna donge la sima lililowekwa. Tukiona meza yake ikiwemo safi sana na ikiwa inapendeza mno ili mtu aweze kulila.

Hapa ni porini, tunaona wanyama aina ya ndovu wanaoweza kutembea. Kuna miti mikubwa, midogo, nyasi na kwa mbali tunaona kichaka kikubwa kilichokuwa.

Ufuoni mwa bahari tunaona mawingu jinsi yanavyogupika. Kichaka uchafu, minyawe za watu kwa umbali. Kwa umbali tunaona nyumba kubwa iliyojengwa, miti mikubwa za minala.

Maandalizi ya chakula yaliyoandaliwa vizuri yanaeza kuvutia mtu iliaweze kukikula, ndani ya sahani tunaona mchele, tomato ,nyama. Kando yake tunaona viti vilivyopangwa vizuri simu na mtungi wa maji.

Hiki ni kibanda cha kuweza kuuza madafu, tunaona kando yake kuna mti mkubwa wa mnazi chini yake kuna nyasi iliyomo kwa kando, kwa umbali tunaona watu wanaweza kununua majumba makubwa.

Tunaona samaki zilizopangwa vizuri kwenye meza iliyotandikwa vizuri. Sahani ikiwemo juu yake, kando yake kuna wamama wawili. Mlango ikionyesha ikiwa ya green . Kando yake kuna baba aliyeketi hapo akiuza manguo.

Kwenye meza hii tunaona jinsi ya maandalizi yalivyoandaliwa vizuri ili mtu kula tunaona maandazi yaliyopangwa vizuri kwenye meza ikionekana iliyoko nyeupe.

Katika meza hii tunaona ilivyopanguzwa vizuri na kuwekwa sahani ya vyakula, kuna machungwa, nyama choma, chapati, mchuuzi, vitungu, viazi karai, kando yake, kuna kitu iliyowekwa hapo nyeupe, mbele yao kuna chungu kubwa iliyopakwa rangi ya blu kandokando kuna mti vya maua na kuna mti wa...

Hili ni gari, limeweza kubeba abiria. Juu yake kuna migomba za ndizi zimeweza kubeba ili kusafirisha mahali linaenda. Kwa umbali tunaona madirisha imeweza kufunguliwa, miti mikubwa mikubwa.

Tunaona mahali padogo palipolimwa vizuri. Kando yake tunaona vichaka vidogo vidogo vikiwa vya rangi ya kijani. Migomba ya ndizi kwa umbali tunaona mawingu ya

Miti mikubwa ya minazi zilizokatwa jibwa akipita na mtu. Mbele yake tunaona kichaka kikubwa kiliomea vizuri chini yake kuna watu na mbele yake kuna jumba likubwa liko

Hili ni soko la kuuza samaki. Tunaona aina ya samaki iliyokuwapo. Kuna mabakuli ya red , blue , kiti. Kando yake tunaona mlango unaweza kufunguliwa na...

Katika jumba hili tunaona ng'ombe mmoja aliyekuwa na color mbili, white na black . Inaweza kukunywa maji. Kando yake, tunaona mtungi wa white uliokuwa na maziwa ndani. Mbele yake tunaona milango zilizowekwa rangi ya blue .

Maandalizi ya chakula iliyoandaliwa vizuri. Juu ya meza tunaona sahani nyeupe ikiwemo ndani na viazi, mchuzi, mboga na nyingine ndogo nyeupe.

Hapa ni mahali pa ng'ombe, wanaweza kukula chakula chao. Kuna nyasi mtu anaweza kuzipatia, kando yake kuna magunia. Ameweza kuvalia gumboot na maganda. Aina ya ng'ombe iliyokuwa ya black, white . Mbele yao tunaona milango iliyofungwa.

Katika jumba hili ninaona ndizi nyingi zenye zimeweza kuiva zikiwa na kala ya yellow pia linaweza kuona jumba hili limeweza kupiga rangi nyeupe pia liko na kapeti ya white . Pia ninaona ukuta ukiwa msafi mweupe. Hapo pia ninaona ndizi zingine zikiwa ndani ya kreti .

Katika picha hii tunaona pikipiki iliyobeba mitungi za maziwa kuelekea huko. Mbele yake tunaona watu, magari yanayoenda. Nyuma yake tunaona kichaka kikubwa.

Sahani hii ni nyeupe, imeweza kupangwa na aina ya vyakula kuna sukuma, samaki, sima, mchuzi maharage kuna mtu ameweza kushikilia hio sahani.

Katika jumba hii tunaona watu wawili wanaoweza kumimina maziwa wakiweza kuwekelea kichungio ya colour ya yellow . Kuna mashini, kando yake kuna uliopakwa rangi ya white .

Hapa ni pahali pa kumpumzika ni pa safi sana ili kuvutia watu kuja, ndani yake tunaona miti mikubwa mikubwa, minazi, kidibwi cha maji mimea na pia kuna mlango wa kuingia ndani.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kwenye sahani nyeupe pepe kinafurahisha sana mtu anapokula ndani yake kuna nyama ya kuku, kitunguu, tomato, pilipili, mchuzi, carrot .

Aina ya chakula iliyoweza kuandaliwa vizuri inaweza kuvutia sana, imewekwa juu ya meza iliyo nyeupe, juu yake kuna sahani nyeupe, kisu, vijiko na aina ya mchele, nyama, viazi.

Katika mazingira tunaona iliyopangwa vizuri na pia inaweza kufunikwa na kapeti vizuri. Juu yake tunaona aina ya vyakula. Kuna nyama choma, viazi, mchuzi, pilipili na mchele. Kwa mbali tunaona ukuta na machini ukiwa kwa giza.

Katika meza hii iliyopendeza sana naona iliyoandaliwa chakula kitamu sana kinachovutia mtu. Ndani yake kuna mchele mweupe, nyama, samaki, mchuzi na kijiko.

Juu ya meza tunaona jinsi ilivyopanguswa na kutandikwa kitambaa nyeupe na kuweza kuangalia chakula kilicho kitamu sana ili kuvutia mtu aweze kula. Ni chakula cha aina ya viazi nimeweza kuwekwa tomato sauce.

Katika chumba hiki kilichoandaliwa vyakula kitambo cha kuweza kuvutia mtu. Meza yake ikionyesha safi. Juu yake kuna sahani mbili aina ya chakula. Kuna tomato, kitunguu, viazi.

Tunaona mkunga wa ndizi ulioekwa hapo mengine yameiva. Mtu akiweza kushikilia amevalia nguo nyeupe. Kwa umbali tunaona miti zikiwa zimewekwa hapo. Madirisha na...

Katika kibanda hiki tunaona watu wanaouza samaki, kando yao kuna nyumba kubwa. Juu ya meza kuna glasi ya maji na kuna mtu anataka kuuziwa ishara ya kuonyesha kwamba anaweza kuzipoint zenye anataka.

Mahali hapa ni pazuri sana pameweza kusafishwa na kutengwa ili mtu aweze kujifurahisha, tunaona miti mikubwa ya minazi iliyoko viti, mbao pia na michanga iliyoko kando kando.

Katika jumba hili tunaona juisi zilizopangwa vizuri nakuweza kuwekwa aina mingi ya chakula ya kuvutia. Una soda aina ya kokalola, fanta, chipsi, tomato , nyama, mchele aina ya yellow mchuzi, vijiko. Kando yake kuna...

Maandalizi ya chakula kilichoandaliwa vizuri. Kinaweza kuvutia mtu ili aweze kukula. Ndani yake kuna samaki iliyokatwakatwa ikawekwa pilipili, inavutia sana. Chini yake kuna kitanda.

Katika maeneo haya yaliyojengwa vizuri tunaona jumba kubwa lililojengwa madirisha ikiwemo wazi milango pia. Ndani yake tunaona watu wakiweza kununua aina ya rangi. Kuna yellow, red.

Hili ni shamba nzuri sana. Limekuwa limepandwa na kutayarishwa vizuri ili kupanda migomba ya ndizi. Tunaona mashimo, nyasi, miti midogo midogo ya migomba. Kwa umbali tunaona vichaka vilivyokuwa na miti mikubwa mikubwa.

Hapa ni shambani kumeweza kulimwa vizuri kunaonekana likiwa safi na kuweza kuvuna migomba za ndizi zikiwemo ndani, kwa umbali tunaona manyasi, nyumba.

Kwenye barabara hii tunaiona jinsi ilivyo safi. Kando yake kuna maua na kuna kichaka ya green . Kwa umbali kuna miti mikubwa mikubwa, na kuna jumba kubwa linaloonekana. Tunaona kuna tundobari ya bluu.

Katika shamba hili tunaona likiwa la green . Mengine imetoa mahindi ya kuchoma. Kando kando yake tunaona lingine likiwa na kitu ya black juu.

Katika hiki chumba tunaona daktari aliyekuwa anapima dawa amevalia miwani, barakao, glovu na gwanda nyeupe kwa meza yake tunaona sindano iliyoko dawa.

Ufuoni mwa bahari tunaona uchafu ulioletwa na maji kwa upande mmoja. Minyayo za watu zikionekana. Kando yake tunaona miti, vichaka vidogo vidogo. Kwa umbali tunaona majumba, miti za minazi mikubwa.

Katika shamba hili tunaona jinsi linavyovutia, imeweza kupangwa vizuri migomba ya ndizi shambani. Kwa umbali tuona watu wanaoweza kuziangalia. Kuna ndizi, nyasi.

Katika shamba hili tunaona mama mmoja anayetabasamu sana akiwa amechuchumaa ishara ya kwamba amefurahia chenye ameweza kuvuna. Kando yake tunaona mahindi, kuna viazi, kwa umbali na tunaona miti mikubwa mikubwa.

Aina ya vyakula vilivyoandaliwa vizuri juu ya meza. Kando yake tunaweza kuona ukuta uliopakwa rangi black .

Hapa ni mahali pa kuuza. Tunaona mtu ameweza kupanga mali yake vizuri ili mtu aweze kununua. Kila gunia liko na kila aina ya rangi kuna red, blue, yellow , manjano, white na vijiko ndani.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kinawezakuvutia watu, bakuli yake ikiwa nyeupe, meza yake ikiwa safi sana ukuta yake ikiweza kupakwa na rangi nyeupe.

Katika mahali hapa tunaona miti mikubwa mikubwa ulioko sana. Mti mmoja wa mnazi. Mahali hapa ni pasafi sana. Mbele yake kuna jumba kubwa lililopakwa rangi nyeupe na likafunikwa jibari nyeupe.

Katika sahani hii tunaona imeweza kushikiliwa na mtu mikono miwili. Ndani ya hiyo kuna samaki, avocado mbili, maandazi, samosa zilioko ndani.

Ufuoni wa bahari. Tunaona minyayo zinazoonekana kwa umbali. Kandokando tunaona uchafu ulioekeshwa na maji. Kwa umbali tunaona miti ni kuwa mikubwa ya minazi, majumba makubwa makubwa iliyopakwa rangi ya white .

Chakula mzuri iliyoweza kuandaliwa inavutia sana ili watu waweze kula. Imeweza kupikwa kwa mafuta na kuiva kuwekwa kando. Ni aina ya viazi vinavyopendeza sana.

Kwenye hii sahani vikiwa mbili, tunaona kuna mahamri ndani yake na kuna maharagwe. Kuna mtu ameweza kushikilia hiyo bakuli. Kando kando tunaona giza.

...mfuoni wa bahari. Tunaona uchafu uliobebwa na bahari na kuletwa upande mwingine. Kwa mbali tunaona minyayo za miguu za watu waliopita. Kwa umbali tunaona miti mikubwa za minazi, majumba makubwa makubwa.

Katika duka hili tunaona jinsi ilivyopangwa yaina ya rangi zikiwemo ndani. Mandoo manjano, red , orange , yellow . Kwa umbali tunaona watu wakinunua na ndizi, mihogo, kitunguu saumu.

Tunaona majumba makubwa, watu wanapita katikati ya mapembe zikiomo. Jumba moja lililopakwa rangi nyeupe, kando yake kuna mtu anayeweza kuchoma nyama ili watu waweze kula.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kikaekwa juu ya meza. Kukatumia sahani nyeupe iliyokuwa ndani viazi na andazi, mchuzi, pilipili na kijiko. Kando yake tunaona mama mmoja aliyekuwa..

Kwenye hii chuma tunaona mtu aliyeweza kusimama akifungua boksi. Kando yake tunaona viti, meza. Juu yake tunaona aina ya vyakula, kuna; mchele, supu, nyama, tomato , vitunguu vilivyoandaliwa.

Chakula kitamu kilichoandaliwa. Chakula kinaweza kuvutia watu sana, kiliweza kuwekwa kwenye sahani nyeupe pepepe kuna aina yake tomato, vitunguu, karoti, sukuma, kunaweza mtu.

Mandazi haya yaliyopikwa vizuri ya brown yanavutia mtu sana kula. Yameweza kuwekwa kwa bakuli nyeupe. Meza yake ikionyesha ikiwa safi sana, yanavutia, ukuta wake ukionyesha ukiwa umepakwa rangi.

Katika soko hili tunaona aina ya samaki zilizopangwa zikapangika kuna mifuko ya redi , vitunguu, tomato na watu waliokosimama hapo kando wengine wakiuza manguo.

Maandalizi ya chakula iliyoandaliwa vizuri mtu akiweza kushikilia. Ndani yake ya sahani tunaona manyama , mchuzi, tomato vitunguu, ndizi. Kwa umbali tunaona viti vilivyoweza kupangwa.

Hapa ni mahali pakuweza kuosha mang'ombe . Kando yake tunaona watu walioko wamesimama, wengine wanapita kuliofensiwa na waya kandokando. Mbele yake tunaona watu wakiweza kupita.

Hapa mahali kunapendeza sana. Unafurahisha na kuvutia watu kuja kujipumzisha. Tunaona miti mikubwa mikubwa za minazi, miembe, na kando yake, tunaona kijibanda kiliyoko. Kwa umbali tunaona jua.

Hapa ni sokoni tunaeza kuna watu wanaeza choma nyama, samaki, supu na watu wananunuwa kando yao tunaona kidimbwi cha maji, majumba makubwa makubwa, miti mikubwa.

Mtu huyu tunaona ameketi ameweza kuvalia nguo nyeusi na kofia ya redi anakamua ng'ombe yake iliyokuwa na rangi nyeupe mkia wa blaki. Ameweza kuchuchuma. Kando yake tunaona miti mikubwa. Mbele tunaona...

Katika sahani hii tunaona chakula kilioko ndani. Kuna mchele, sukuma, tomato , kitunguu, viazi, nyama, mchuzi. Mbele yake tunaona glasi ya green , glasi ya yellow na mkono wa mtu na saa.

Hapa ni sokoni. Ninaweza kuona baba mmoja ameweza kuketi. Kando yake ninaona ndoo ya brown . Pia kuna ingine ya green . Hapa ninaona anaweza kuuza kuna mkwaju, kuna maharagwe, kuna mahindi, kuna karoti anauza, kuna mchele anauza, pia ninaona kuna vitu mingi anauza. Pia ninaona kuna mifuko za buluu anauza.

Katika sahani hii iliyoandaliwa vizuri samaki iliwekwa ndani green sukuma, tomato , ndimu, na pilipili. Imeweza kuchomwa vizuri ikawekwa juu ya meza inayovutia.

Katika mahali hapa panaonekana pasafi sana, mti mkubwa ulioko kando yake kuna kibao yenye maandishi ya white iliyoandikwa na kalamu ya black . Kuna meza, viti, fence iliyokuwa nyeupe. Kwa umbali tunaona jumba.

Katika meza hii kuna vyakula vilivyopangwa kwa meza kuna chapati, wali, nyama, mchuzi, supu, mchele na kuna watu kwa umbali wanaokula, mbele yao kuna kidimbwi cha maji.

Nje ya kibanda hiki, tunaona watu wengi walioko hapa. Wengine wakiuza viazi, chipsi, nyama, kuku, samaki, chapati. Tunaona masahani.

Hapa tunaona mtu mmoja anaweza kuchoma mahindi na kuweka kando akiweza kutumia jiko. Kwa mbali tunaona watu wanaweza kununua.

Katika picha hii tunaona mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeupe akiweza kutabasamu. Katika mikono yake anaona ameweza kushika madafu matatu akiweza kuwa na furaha. Tunaona meza ikiweza kuwa...

Hapa ni shambani tunaona jinsi ilivyokuwa imenawiri vizuri ikiwa inapendeza sana mtu haezi kuiona, tunaona migomba za ndizi zilizozaa vizuri.

Mahali hapa tunaona mama mmoja aliyeandaa chakula kitamu sana na kuweza kupatia watu kula umbali maji ya kiomo, miti majumba makubwa makubwa kando yake.

Katika nje ya nyumba hii tunaoana mtu aliyesimama nje, pikipiki mbili na mitungi za maziwa. 𝐾𝑎𝑛𝑑𝑜 yao tunaona takataka zilimo hapo. Mlango ukiwa wa colour ya black . Juu ya nyumba tunaona pia kuna miti zilizopita hapo.

Tunaona ya kwamba watu wamewezasimama mlangoni nyuma yao kuna mitungi za maziwa milango ikiwa ya buluu picha ya michoro ya ngombe nyuma yao tunaona viti .

Tunaona watu wanaochoma nyama wengine wananunua wakiwa wamevalia kofia kichwani mbele yao wamejifunika zulia ya orange , kwa umbali tunaona watu wakitembea, kando yao kuna miti ya green mikubwa.

Kuna vyakula vimeweza kuandaliwa vitamu kwa sahani tatu. Kuna chipsi, mchele, nyama, viazi. Kando yake tunaona nguo iliyoko ya red . Pia kuna mtu ameweza kuketi hapo.

Mahali hapa kunapendeza sana. Kuna maua yanayovutia mtu, kuna ukuta majumba iliyofunikwa na dubari nyekundu. Ukuta uliopakwa rangi nyeupe, pia njia.

Maandalizi mazuri ya chakula kilichoandaliwa na mama mmoja kinaweza kupendeza sana ili watu waweze kula. Kando yake tunaona watu na watoto. Wameweza kushikilia sahani iliyoko na mchele, kijiko, supu.

Chakula kitamu kilichoandaliwa kwenye sahani mbili kimeweza kuwavutia watu sana. Tunaona nyama, tomato , pilipili, vitunguu na vijiko mbili.

Hapa ni mahali pakuuza samaki, tunaona mtu mmoja aliyeweza kushikilia samaki amevalia nguo nyeupe, juu yake wameweza kufunikwa na mwavuli wa kila aina green na red , kwa umbali tunaona watu wanaoweza kupita, magari, pikipiki.

Kwenye meza juu yake tunaona sahani iliyoko na chakula kuna tomato, mboga, nyama, mchuzi na sima.

Katika mti huu tunauona umeweza kutoa maua ya rangi ya yellow. Mengine yakiwa na matunda. Kwa umbali tunaona kidimbwi cha maji na mawingu yakiwemo juu.

Tunaona samaki walioweza kupangwa kwenye uteo, sahani zengine zikiwamo kwenye kibao, kwa trei, kwa kreti. Kando yake tunaona mtu aliyeketi hapo akiwa shughulikia. Mbele yao tunaona ndoo.

Maandalizi ya chakula iliyopangwa kila aina inaweza kuvutia mtu aweze kukula. Kuna chipsi, vitunguu, samaki, mchuzi, chapati soda. Kando yake kina mtu aliyeweza ku.

Chakula kitamu kilichoandaliwa mtu aweze kula akiwa na njaa. Tunaona mchele, nyama, viazi, dania, vitunguu, tomato , supu iliyokuwa ndani ya chakula.

Kwenye hili duka, tunaona aina ya rangi. Kuna red, green, white, red, orange . Pia kuna vitu vilivyopangwa kandokando vikapangika. Milango yake ikionyesha rangi...

Maandalizi mazuri ya chakula iliyoandaliwa vizuri kwenye sahani nyeupe, chakula hiko kinaweza kuvutia mtu kuweza kukula ndani yake kuna viazi, mchuzi, pilipili, maandazi.

Hili ni soko la ndizi. Tunaona mama mmoja aliyepanga ndizi zake vizuri ili liweze kuvutia watu kuja kununua kule. Ameweza kuziweka juu ya mbao na kuekelea nguo nyeupe. Kando yake kuni mti mtu mkubwa na.

Kwenye meza hii iliyoko na kitambaa ya bluu imeweza kupangwa aina ya vyakula, chapati, maandazi, mahamri, mayai kikombe.

Katika jumba hili tunaona mtu mmoja aliyekuwa ameketi akiweza kufanya shughuli yake kwenye mguu la mnazi akitumia mashini. Bakuli yenyewe ikiwa nyeupe. Kando yake kuna kifufu la nazi, meza.

Kwenye meza hii tunaona kwenye sahani maandalizi ya vyakula vilivyoandaliwa vizuri ni ishara ya kwamba inavutia mtu kukula. Ndani yake kuna mandazi, maharangwe, mchuzi, pilipili.

Tunaona kundi la watu waliovalia nguo nyeupe na kofia wengine nguo ya red na kofia wanaweza kuzungumza kati yao kuna mitungi. Kwa umbali tunaona madirisha yaliyokua yamefunguliwa.

Katika jumba hili tunaona mitungi mingi za maziwa, watu walioweza kuvalia nguo na kofia ya red wakiweza kumimina maziwa. Kando yake tunaona mikoba watu waliosimama nje dirisha likiwa wazi.

Hapa ni mahali pa ng'ombe wanapoweza kukulia chakula. Wamewekewa nyasi wanakula. Bati lao likiweza kuwafunika ili wasiweze kupigwa na jua. Kwa umbali tunaona zimewekwa vipini kwa masikio.

Hapa tunaona tairi lililowekwa ndani nyasi. Aina ya ng'ombe zilizokuwa hapo zikikula nyasi. Kwa umbali tunaona jumba lililojengwa, milango ikiwa imefungwa. Miti mikubwa mikubwa kule.

Tunaona mti mkubwa uliokuwa mrefu sana ukiwa na majani ya kijani. Kwa umbali tunaona kichaka, nyasi, mawe, na vitu vingine kadhaa. Kwa umbali tunaona jumba kubwa lililojengwa.

Ufuoni mwa bahari tunaona minyayo ya watu zinazopita kwa umbali, mbele yao tunaona miti za minazi ziliyoko kichaka kidogo kichafu, mbele yake tunaona jumba kidogo kilio hapo.

Katika meza hii tunaona jinsi iliyowekwa safi. Juu yake tunaweza kuona bakuli nyeupe iliyowekwa chakula kitamu kuweza kuvutia watu kuweza kula na kijiko aina ya uma. Kuna tomato , vitunguu, mchele, nyama.

Katika nyumba hii tunaona kwenye kibanda, mtu mmoja aliyevalia nguo ya kijani anaweza kamua ng'ombe yake akitumia mikono, maziwa akiweka kwa ndoo. Kando yake kuna mtoto wa ndama.

Hili ni mbuga la wanyama. Kuna wengine wamesimama na wamekaa. Kando yao kuna ua la takataka, ndani yao tunaona taka ama nyasi ilioko ndani. Kwa umbali tunaona jumba kubwa lililojengwa na ukuta wa samawati.

Katika kichaka hiki tunaona jinsi kilivyo ya green . Kando yake tunaona miti mikubwa mikubwa, ukuta, miti ya stima, mbao na fensi iliyotengenezwa mzuri sana ikiwa inapendeza.

Katika shamba hili tunaeza kuona likiwa lenye lina pendeza sana ili mtu aweze mkulima. Tunaona mkongo wa ndizi uliopo hapo kando umeweza kukua vizuri. Kando yake tunaona miti mikubwa iliyokuwa ikisaidia.

Katika kiwanda hiki tunaona aina za uteo. Ndani yao kuna aina za samaki ziliopangwa. Juu yake tunaona mfuko. Kando yake tunaona mikoba ziliopangwa hapo. Kwa umbali kuna watu wameeza kusimama.

Mahali hapa tunaona mtu mmoja anayeweza kuangalia mkunga wake wa ndizi, uliyoweza kuwa tayari shamba lake lina vutia sana ili mtu aweze kulima.

Hapa ni mahali pa sokoni. Tunaona mama mmoja aliyekuwa anamwaga ndizi zake kuzitoa kwa kreti. Mtu mmoja anaweza kuzinunua. Kando yake tunaona ukuta zilizopakwa rangi ya waiti kwa umbali tunaona umati watu.

Mahali hapa kumeweza kuandaliwa masamaki sana. Kunavutia ili mtu aweze kununua. Kando yake kuna watu waliovalia nguo nyeupe na gloves za red . Wanaweza kuzishughulikia ili watu waweze kununua.

Katika meza hii ninaona sahani ya chakula. Chakula hii iko na imepikwa vizuri na sahani hii nyeupe. Meza yake ina kala ya blaki . Ukuta wake naona ukona kala ya waiti . Chakula hiki naona ikona kala mingi. Ikona tomato kwa hio chakula, kuna kitunguu, naona nyama na kuna bakuli ingine katikati ikiwa na mchuzi.